Safu za mimea ya lettuce yenye majani mabichi yaliyostawi vizuri imepandwa kwenye vyombo vyeusi. Mimea hiyo imepangwa kwa utaratibu ikionyesha mbinu ya kilimo cha hydroponic . Hali hii inaashiria bustani ya kisasa ya mboga.

Mimea midogo imepandwa ndani ya kontaina ya rangi ya samawati. Kila mmea umetulia vizuri, ukionyesha ukuaji mzuri wa afya. Vifaa vya umwagiliaji vimeunganishwa kwenye kontena vukuhakikisha mimea inaata maji na virutubisho vya kutosha.

Mfumo wa kisasa wa kilimo cha wima, ambapo mimea imepandwa kwenye mabomba ya PVC yaliyopangwa kwa safu. Kila bomba lina matundu ya mimea michanga, inayoonekana kuwa na afya. Mfumo huu unaonyesha matumizi ya nafasi ndogo kwa uzalishaji mkubwa wa mazao.

Shamba hili la kisasa limejaa mimea ya kijani kibichi iliyopandwa kwa utaratibu ndani ya miundo ya mabomba, ikionyesha mbinu ya kilimo cha kisasa au hydroponics . Mimea hiyo inastawi chini ya paa la wavu likitoa kivuli na ulinzi dhidi ya hali ya hewa.

Mimea michanga ya mboga inakua katika mfumo wa mabomba meupe. Kila mmea umepandwa kwenye tundu tofauti la bomba na majani yake mabichi yanaonekana yakiwa na afya. Mabomba hayo yamepangwa kwa mistari yakionyesha mfumo wa kilimo cha hydroponics au aquaponics

Katika bustani hii, kuna mfumo wa kisasa wa hdropinics uliopangwa kwa usawa, ukishikilia mimea ya lettuce , inayoonekana kustawi vizuri. Mizizi ya mimea hio inaelekezwa kwenye mabomba meupe yakionyesha jinsi maji na virutubisho vinavyosafirishwa kwa mimea.

Bustani ndogo ya wima imetengenezwa kwa kutumia mabomba meupe, yaliyopangwa kwa usawa dhidi ya ukuta wa mbao. Katika kila bomba, mimea mbalimbali ya kijani ikiwemo lettuce imepandwa na inastawi vizuri.

Ndani ya chafu mmea ya lettuce yenye majani mabichi ime kuzwa kutumia mfumo wa hydroponics . Mmea hiyo ime pandwa kwenye mabomba meupe yaliyo pangwa kwa safu ndefu. Mbinu hii ina ashiria kilimo cha kisasa kinacho tumia maji na virutubisho badala ya udongo.

Mimea midogo yenye majani mabichi imeota kwenye vyungu vidogo vilivyo pangwa wima kwenye mfuko mweupe. Baadhi ya majani yanaonekana vizuri yakionyesha ukuwaji mzuri. Mfumo huu unaashiria ukulima cha hydroponics au kilimo cha wima, ambapo mimea inakua katika mazingira yaliyodhibitiwa.

Mfumo wa kilimo wa kisasa unaotumia sanduku la njano na nyeusi. Miche ya mboga inayoonekana kama saladi, imepandwa juu ya kifuniko cha sanduku hilo. Bomba ndogo linatumika kusambaza maji au virutubisho kwa mimea.

Tafu ya vyombo vya kupandia mimea vimepangwa baadhi nikiwa na mimeana vingine vikiwa vimejaa maji. Mimea ya kijani inakua ndani ya vyombo hivyo ikionyesha juhudi za kilimo. Husio ya kijani imefungwa karibu na vyombo ikionyesha mfumo wa umwagiliaji au usambazaji wa maji.

Katika mfumo wa kilimo cha kisasa mimea michache inakua kwenye vyombo vyeupe vilivyojaa maji ya kahawia yenye virutubisho. Maji hayo yanaonekana yakichemka kidogo ikionyesha mfumo wa mzunguko wa maji.

Mfumo wa kisasa wa kilimo cha bustani au shamba la hydroponics . Mimea mingi ya mboga inayoonekana kama saladi imepandwa kwenye matuta yanayoelea kwenye maji. Mabomba yanaonekana yakipitisha maji na virutubisho kwa mimea kuashiria mfumo wa umwagiliaji wa kisasa.

Chumba kikubwa kimejaa vifaranga vingi vidogo vya kuku, vikiwa vimetawanyika sakafuni. Vifaranga hivyo vyenye manyoya ya manjano vimejaa kila mahali vikiashiria shamba kubwa la kuku au kiwanda cha uzalishaji.

Mkulima anatembea kwenye shamba lenye mimea mirefu ya mahindi. Amebeba mkoba mgongoni na amevalia buti akionyesha kuwa yuko kazini shambani. Njia ndogo inaonekana katikati ya mimea ikiongoza ndani zaidi kwenye shamba.

Mashine kubwa ya kuvunia inafanya kazi shambani ikipakia nafaka kwenye trela iliyo karibu. Trela hiyo imejaa nafaka ya dhahabu ikionyesha mavuno mengi. Ardhi iliyovunwa inaonekana kuwa na nyayo za mashine huku sehemu nyingine za shamba bado zikionekana na mimea.

Mkulima anatembea kwenye njia katikati ya mimea iliyopandwa ndani ya chafu kubwa. Mimea hiyo, labda pilipili hoho au nyanya, imepangiliwa vizuri na inaonekana ikistawi, ikiegemezwa na kamba nyeupe. Jua linaonekana likipenya kupita paa la chafu, likitoa mwanga wa asili kwa mimea.

Wanawake wawili wakiwa wamevalia sare za kijana na barakoa. Wamesimama karibu na mkanda unaobeba parachichi nyingi. Wanapakia parachichi hizo kwa uangalifu kwenye makreti ya mbao huku baadhi ya makreti yakiwa yamejaa.

Ndani ya chafu mimea mingi ya strawberry imepandwa kwa mpangilio mzuri katika mistari mirefu. Mimea hiyo inaonekana kuwa na afya na matunda mengi ya strawberry yanakua chini ya majani. Paa la chafu limetengenezwa kwa plastiki ya uwazi likiruhusu mwanga wa jua kupenya na kusaidia ukuaji wa mimea.

Mashine ya kisasa yenye rangi ya kijani na nyeusi inafanya kazi shambani ikipitia safu ndefu za mimea michanga. Chombo cha kilimo kimefungwa nyuma ya trekta kikifanya kazi ya kulima au kupanga mimea hiyo kwa mpangilio mzuri.

Hema kubwa lenye paa la wavu linafunika eneo lililojaa mimea mingi yenye majani mabichi. Mimea hiyo imepandwa kwa utaratibu ,ikionyesha bustani au shamba la kitalu. Hema hili linatumika kulinda mimea dhidi ya jua kali au wadudu.

Ndani ya jumba refu ya kijani lenye paa la plastiki, mistari mirefu ya mimea midogo imepandwa kwa mpangilio mzuri. Njia ya udongo katikati inatenganisha mimea ikionyesha utaratibu wa kilimo. Rangi ya kijani kibichi ya mimea inachanganyika na rangi ya udongo ikitoa mandhari ya asili.

Wavunaji wa chai wanafanya kazi kwa bidii katika shamba kubwa wakichuma majani mabichi kwa uangalifu. Mwanamke mmoja amebeba kikapu kikubwa cha jadi mgongoni mwake kilichojaa majani ya chai yaliyochumwa hivi karibuni.

Shamba kubwa la mananasi linaonekana likinyooka mbali. Likiwa limejaa mimea ya mananasi iliyopangiliwa kwa umaridadi. Kila mmea una tunda la nanasi linalokuwa katikati. Likiwa na majani marefu yanayochomoza pande zote.

Ng'ombe wengi wenye rangi nyeusi na nyeupe wamepangwa kwa utaratibu ndani ya zizi kubwa la kisasa. Kila ng'ombe amesimama kwenye kibanda chake wakionekana wakila kutoka kwenye malisho. Masikio yao yana vitambulisho vya manjano, ikionyesha usimamizi mzuri wa mifugo.

Shamba hili limepandwa kwa mistari mirefu ya mimea midogo, ikionyesha kilimo cha mboga au mazao mengine. Mifereji miwili ya maji inapita katikati ya mistari ya mimea, ikisambaza maji kwa ajili ya umwagiliaji. Mabomba meusi yamepangwa kando ya mistari ya mimea, ikionyesha mfumo wa umwagiliaji wa matone au kisasa zaidi.

Shamba kubwa linaonekana likimwagiliwa maji kwa kutumia mashine maalumu ya umwagiliaji. Maji yanatoka kwenye mashine hio na kunyunyizia juu ya mimea, huku mabomba marefu meusi yakipita ardhini, yakiongoza maji haya.

Bomba jeusi la umwagiliaji linaonekana likiwa linadondosha matone ya maji kwa upole. Tone moja la maji linaning'inia chini ya bomba likiwa karibu kudondoka, likionyesha mfumo wa umwagiliaji wa matone.

Upana wa ardhi nyekundu una mistari mirefu ya mimea midogo iliyopandwa kwa utaratibu. Kila mmea unaonekana kuwa chipukizi changa ukiashiria kuanza kwa kilimo. Mabomba ya umwagiliaji yanaonekana yakipita kati ya mistari hayo yakionyesha mfumo wa kisasa wa kuhakikisha mimea inapata maji ya kutosha.

Shamba lina mfumo wa umwagiliaji wa matone uliowekwa chini ukiunganishwa na mimea michanga iliyopandwa. Bomba kubwa katikati likiwa na mabomba madogo meusi yaliyochomoza kwenda kwenye kila mmea.

Shamba lililolimwa vizuri, lenye mimea michanga iliyopandwa katika mistari mirefu. Udongo mwekundu unatawala eneo hilo, na mabomba ya umwagiliaji yanaonekana yamewekwa kando ya mistari ya mimea, yakihakikisha upatikanaji wa maji.

Kwenye shamba lenye udongo wa kahawia. Mimea michache ya kijani imepangwa katika safu ndefu. Bomba jeusi la umwagiliaji linapita katikati ya safu za mimea, likionyesha mfumo wa umwagiliaji unaotumika kulisha mimea.

Unga huu wa kilimo una mabomba meupe yaliyopangwa kwa usawa, yakipita katikati ya mistari ya mimea midogo. Mabomba haya yamewekwa vifaa vya kudhibiti mtiririko wa maji, zikionyesha mfumo wa umwagiliaji wa kisasa.

Bomba jeusi la umwagiliaji linapita katikati ya mimea michanga iliyopandwa ardhini. Majani mabichi ya mimea yanaonekana yakichungulia kutoka kwenye udongo yakionyesha ukuaji wa awali. Matone ya maji yanaweza kuonekana yakitoka kwenye bomba yakinyunyiza mimea hiyo.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone unafanya kazi huku tone likidondoka polepole kutoka kwenye mrija mwembamba wa chuma. Kifaa kidogo chekundu kimeunganishwa kwenye mrija likisimamia mtiririko wa maji.

Shamba kubwa imepandwa mimea ya kijani kibichi iliyopangiliwa katika mistari mirefu. Kati ya mistari ya mimea, kuna mifereji iliyojaa maji, ikionyesha mfumo wa umwagiliaji unaotumika kulisha mazao.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumia vinyunyiziaji vingi vinavyoruisha maji juu ya shamba kubwa la mazao ya kijani kibichi. Kila kinyunyiziaji kinatoa mto wa maji wenye nguvu, ukimwagilia eneo kubwa ya ardhi.

Shamba refu la kijani limepangwa kwa mistari likionyesha mimea mingi inayonawiri. Karibu na mimea kuna mfereji mrefu uliojaa maji ya buluu na mabomba mafupi yanayochomoza kutoka upande wa pili yakipeleka maji kwenye shamba.

Shamba kubwa lenye mimea mirefu ya kijani linaendelea mbele likimwagiliwa maji kwa kutumia mfumo maalum. Bomba refu jeupe limepengwa kando ya shamba likitoa vijito vya maji vinavyomwagikia mimea na udongo.

Bustani hii ndogo ina mimea michanga iliyopandwa kwa safu nadhifu ikiashiria mwanzo wa msimu wa ukuaji. Mfumo wa umwagiliaji wa matone wanaojumuisha mabomba ya kahawia umewekwa kando ya kila safu ili kuhakikisha unyevu wa kutosha.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone unaomwagilia mashamba yenye mimea michanga. Bomba jeupe refu limewekwa kando ya mistari ya mimea likitoa maji moja kwa moja kwenye mizizi. Maji yanaonekana yakinyunyizika ardhini yakiashiria umwagiliaji wa kutosha kwa mazao.

Mmea mdogo wenye majani mabichi unachipuka kutoka kwenye udongo ukiwa katikati ya shamba lililoandaliwa. Bomba jeusi lenye mistari wa manjano linapita karibu na mmea huo likitiririsha maji moja kwa moja hadi kwenye mizizi yake.

Shamba lililolimwa limeonekana likiwa na mitaro mirefu iliyopangwa kwa mistari ikionyesha maandalizi ya kilimo. Mfumo wa umwangiliaji wa matone unaonekana ukiwa imewekwa kwenye mitaro ukiwa na mabomba madogo meusi.

Shamba iliyotayarishwa kwa ajili ya kilimo. Udongo mwekundu umelimwa na kupangwa katika mistari mirefu tayari kupandwa mimea. Mabomba ya umwagiliaji yanaonekana yamewekwa kando ya mistari hiyo, yakisubiri kutoa maji kwa mazao.

Shamba kubwa limepandwa mimea michanga iliyopangiliwa katika mistari mirefu, huku mifereji ya maji ikipita katikati ya kila safu. Maji inatiririka kwa utulivu kwenye mifereji hiyo yakionyesha mfumo wa umwagiliaji unaotumika kulisha mimea.

Mifereji miwili mirefu yenye maji inapita katikati ya shamba, ikisaidia kumwagilia miimea midogo iliyopandwa kando yake. Mabomba ya umwagiliaji yamewekwa kando ya mifereji, yakionyesha mfumo wa kisasa wa kilimo. Udongo unaonekana kuwa wenye rutuba na mimea ina kaa vizuri kutokana na maji yanayo pita.